Ng'ombe watano wako kivulini, wanne ni weusi na mmoja ni mweupe. Mchungaji aliyevalia nguo ya samawati na hudhurungi amesimama miongoni mwa ng'ombe hawa. Kuna chakula kilicho kauka kando ya ng'ombe hawa.

Ndizi nyingi zimewekwa sakafuni, ndizi zenyewe ni za kijani kibichi, kisha kuna lori mbili ambazo zinaonekana kupakiwa ndizi hizi. Lori moja ni la kijani kibichi na lingine ni la samawati. Watu wamesimama kando ya malori haya, ilhali wengine wanapakia ndizi kwenye malori haya.

Ndizi hizi zimefunikwa na majani ya ndizi ya rangi ya kijani kibichi. Ndizi zingine ni za kijani kibichi, ilhali zingine zimeanza kubadilisha rangi na kuanza kuwa manjano.

Mwanamume mmoja aliyevaa kofia nyeupe anayachunga maziwa, anayaweka kwenye tangi ya chuma, kuna wanaume wawili walio juu ya lori ambao wanampitishia mitungi hiyo ya chuma.

Ng'ombe wawili wamelala mchangani, ng'ombe hawa ni wa rangi nyeusi pamoja na nyeupe. Kuna mmoja ambaye ana plastiki sikioni mwake zilizoandikwa tarakimu fulani. Nyuma yao kunaonekana nyasi kidogo za kijani kibichi.

Ng'ombe huyu ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Amefungwa kamba kwenye miguu yake ili akaweze kukamuliwa. Binadamu anayemkama ng'ombe huyu ana ndoo ya chuma ambayo ameiweka katikati ya miguu yake anapomkama ng'ombe huyu.

Ni sehemu ya kuwapulizia ng'ombe dawa. Aina ya kemikali ambayo inasaidia kuwaua kupe kwenye ngozi ya ng'ombe hao. Sehemu yenyewe imetengenezwa kwa chuma na kuna nafasi kidogo sana ya wanyama hawa kupita ili waeze kutembea polepole wanapopuliziwa dawa, ili dawa iwasaidie mwili wote.

Hii ni kampuni ya maziwa na maziwa haya yanachemshwa kupitia kwa njia ya mashine ya kielektroniki. Kuna wahudumu wa sehemu hii wawili ambao wanamwaga maziwa kutoka kwenye tanki hadi kwenye mashine lakini kabla ya kuyatia maziwa kwenye mashine wanayachunga kwa kutumia kichungi cha rangi ya majano.

Ni sokoni kunakouzwa ndizi, ndizi za kijani kibichi, mfanyibiashara mmoja anatoa ndizi hizo ndani ya gari na ilhali wengine wanazipanga, nyuma yake kunaa watu wengi na kisha kuna bango kubwa la maandishi ya kibiashara la rangi ya kijani kibichi.

Ni kwenye kampuni ya maziwa na kuna muhudumu ambaye anayachunguza maziwa. Maziwa yenyewe yametiwa kwenye matanki ili kupelekwa labda kwenye kiwanda, na muhudumu huyo amevalia gambuti na kisha amevalia pia barakoa na kofia.

Ni zizi la ng'ombe la kisasa. Kuna ng'ombe wawili, mmoja mwenye rangi ya hudhurungi na mwingine mwenye rangi nyeusi na sehemu zingine nyeupe. Ng'ombe mwenye rangi ya hudhurungi anaoshwa kwa pipe za maji na kusuguliwa na wahudumu wawili na wanatumia tanki la maji.

Ni soko la kuuza ndizi, wafanyibiashara wengine wamesimama ilhali wengine wameketi kwenye magunia ya ndizi, kuna ndizi ambazo zimetapakazwa ardhini, ndizi za kijani kibichi kumaanisha kwamba ni ndizi za kupikwa, ni siku ya soko.

Mwanamke amebeba ndizi, ndizi za kijani kibichi. Ndizi zenyewe zinaonekana kwamba ni ndizi za kupikwa na nyuma yake pia kuna migomba kadhaa ya ndizi.